Rafu kubwa iliyojaa viatu vya watoto ikiwemo vya aina mbalimbali kama vile viatu vya kufunga na sandal . Viatu hivyo vimepangwa vizuri kwenye vibati vikionyesha rangi na mitindo tofauti. Inaonekana kama sehemu ya duka la nguo ama viatu ambapo wateja wanaweza kuchagua viatu kwa ajili ya watoto wao.

Duka la nguo za kisasa likiwa na nguo mbalimbali za kike zilizopangwa vizuri kwenye vibweta. Nguo hizi zina rangi angavu na mitindo tofauti, zikionyesha hali ya kisasa ya mitindo. Inaakisi ukuaji wa biashara na taznia ya mitindo.

Duka la nguo au soko la nguo za mitumba. Kuna t-shirt nyingi za wanaume zilizoning'inizwa kwenye reli na juu yake kuna viatu mbalimbali vilivyopangwa. Bei ya t-shirt za wanaume imeandikwa kwenye kibao men t-shirt mia moja ikionyesha bei nafuu. Inaonyesha biashara ya nguo na viatu.

Bidhaa za mitindo na vito ndani ya duka likiwa na Mannequin iliyovalishwa kofia na nguo maridadi. Meza inaonyesha mikoba, pochi, mifuko na herini zilizoangwa kwa kuvutia. Duka linaonekana safi na limepangwa vizuri likionyesha bidhaa za kisasa kwa mtindo wa kuvutia wateja.

Duka la vito vya dhamani lililojaa pete na mikufu iliyopangwa vizuri. Baadhi hizo zimewekwa kwenye vishikilizi maalum vinavyong'aa na baadhi ziko kwenye masanduku mekundu ya velvet . Mwanga mzuri unafanya zionekane zenye kuvutia, zikiashiria ubora na anasa.

Kusanyiko wa mikanda mbali mbali ya wanaume iliyo tandikwa na kupangwa vizuri kuna mikanda ya rangi tofauti inaonekana kama picha ilipigwa dukani labda katika sehemu ya nguo au vifaa vya wanaume ikionyesha aina mbali mbali za vikanda inayopatikana.

Rafu nyingi zilizojaa buti na viatu mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri, kuna aina nyingi za viatu kutoka buti ndefu hadi buti fupi. Inaoekana kama duka la viatu au sehemu ya kuhifadhi viatu vingi.

Gurudumu la gari likioshwa kwa kutumia maji yenye shinikizo kubwa. Gurudumu linaonekana likiwa limefunikwa na pofu na maji huku yakianguka chini. Hali inaonyesha shughuli ya kusafisha magurudumu ya gari labda kwenye kituo cha kuosha magari.

Lori kubwa la machungwa likisafirisha magari kadhaa likionyesha mfumo mzuri wa usafirisha wa magari mengi. Mandhari ya nyuma yana miti na anga la mawingu likionyesha hali ya hewa ya nje.

Eneo la kuuzia magari ambapo safu ndefu yenye magari mpya yenye rangi tofauti yamepangwa. Watu watatu wakiwemo wanandoa na muuzaji wanazungumza katikati ya magari labda wakijadili ununuzi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikitoa hisia ya mazingira ya biashara ya magari.

Gari aina ya amattatu rangi nyeupe ikiwa imesimama kando ya barabara. Mlango wake kuteleza upande wa abiria umefunguliwa na gari lina namba ya usajili KDR 963. Nyuma ya gari kuna jengo na bango lililoandikwa M-pesa Jamuwa na anga ni yenye mawingu machache.

Sehemu ya nyuma ya gari nyeupe aina ya Subaru Forester, imepakiwa nje. Ina namba ya usajili ya Kenya. Gari lina rimu nyeusi na nyeupe zenye kuvutia na kuna paa la nyuma, juu ya kioo cha nyuma. Nyuma ya gari kuna ukuta na uzio.

Gari ya kisasa ya rangi ya kijivu isiyong'aa. Ina mistari mieusi na miekundu. Imepakiwa mbele ya jengo kubwa lenye nembo ya Cargo Jet. Inang'aa gizani. Ni usiku na taa za gari zimewaka, zikionyesha muundo wake wa michezo.

Gari la kifahari la zamani likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe na mandhari ya mimea. Gari hili lina muundo wa kipekee na wa kuvutia likionyesha uzuri wa magari ya zamani. Ingawa magari haya si ya kawaida, yanakumbusha historia na ubunifu wa magari.

Gari aina ya vani ya rangi ya fedha imepakia kando ya barabara ya vumbi yenye mandhari ya miamba mikubwa nyuma. Ina sticker yenye jina la biashara Leisure Deals Tours and Safaris kwenye mlango wake wa mbele. Inaonekana ni gari la usafiri ama utalii katika eneo lenye milima au mapango.

Gari aina ya Mitsubishi Pajero lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa ndani ya maegesho ya magari. Lina matairi makubwa na bampa ya mbele iliyotiwa nguvu ikionyesha uwezo wake wa matumizi ya barabara mbovu. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi. Gari jingine cheupe kinaonekana kwa umbali upande wa kushoto.

Wanaume wawili karibu na gari la umeme, mmoja akishika chaja. Wako ndani ya kinyumba cha magari au eneo la maonyesho na magari mengine yanaonekana kwa umbali. Inaonekana kama wanaume hao wanajifunza kuhusu au kujaribu kuchaji gari hilo.

Mwanamke akifurahia sana akiwa amekaa kwenye kiti cha dereva cha gari mpya, labda akijaribu au amelinunua. Ana tabasamu kubwa na anaonekana msisimko. Mwanaume labda muuzaji wa magari amesimama nje ya gari akionekana kumhudumia mwanamke huyo.

Gurudumu la gari likiwa limewekwa vizuri lenye rim kali ya rangi ya fedha zenye nembo ya Audi katikati. Matairi yake yanaonekana kuwa na mchoro mzuri yakiwa tayari kwa safari. Gari hili limetua kwenye kokoto huku nyasi zikionekana nyuma.

Gari nyeupe aina ya Volkswagen likiwa limepaki barabarani. Taa zake za mbele na taa za kuashiria zimewashwa zikitoa mwangaza wa manjano. Gari lina nembo ya VW katikati ya grili yake. Inaonekana ni gari jipya au lililotunzwa vizuri.

Gari aina ya SUV nyeupe imepaki kwenye barabara ya udongo karibu na ua wa chuma wenye waya. Ina rimu nyeusi na nyeupe na inaonekana kuwa na stika za namba za gari za Kenya. Anga ni safi na kuna vivuli vinavyoonyesha kuwa ni mchana.

Gari aina ya subaru forester lenye rangi nyekundu ya maroon likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina nambari ya usajili ya Kenya ikionyesha kuwa limefanya kazi hapa nchini. Magurudumu yake meusi yanalipa mwonekano wa kisasa na wa nguvu.

Gari dogo la kisasa lenye rangi ya kijivu aina ya KIA likiwa limeegeswa mbele ya lango la chuma lenye nakshi nzuri. Taa zake za mbele zinawaka, zikionyesha muundo wake wa kuvutia. Kioo cha mbele kina akisha mazingira ya nje huku nembo ya KIA ikionyesha wazi katikati ya grili na gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Mwanamke na mwanaume wamesimama nyuma ya dawati la mapokezi la kisasa. Wanaonekana kuwa wafanyakazi wa duka la magari huku gari likionekana nyuma yao. Wote wawili wanatabasamu wakiashiria utayari wa kutoa huduma.

Wanandoa wenye furaha wakipokea funguo za gari kutoka kwa muuzaji. Wote wanatabasamu kubwa wakionyesha furaha na kurithika na manunuzi ya mazingira yanaonekana kua ndani ya duka la magari na magari mengi yakiwa nyuma.

Lori kubwa likisafirisha magari mpya barabarani likionyesha minyororo wa usambazaji wa magari, inaonyesha biashara ya kimataifa na mahitaji ya magari nchini, inawakilisha uchumi unaokuwa na uhusiano wa kibiashara nchini.

Gari aina ya SUV ya rangi ya kijivu isiyokolea inaonekana ni Toyota Landcruiser TX imeegeshwa nje ikiwa na bumpa kubwa nyuma na taa za kisasa. Namba ya gari KDK inaonekana wazi kwenye bumpa la sehemu ya rangi la manjano.

Soko la maua lenye pilkapilka likiwa na maua mengi ya rangi tofauti yanayopangwa kwa uuzaji, watu wanaonekana wakipita na wengine wakuza na kuna magari yaliyopaki karibu, mazingira yanaonekana kuwa na shuguli nyingi za kila siku.

Barabara yenye shughuli nyingi ilio jaa wachuuzi wa barabara na maduka. Upande wa kushoto kuna kibanda ilio jaa viatu ya kila aina na upande mwingine kuna nguo na baadhi nyingine zinazo uzwa, gari jeupe lime egezwa upande wa kulia wa barabara na watu wengine wana onekana kufanya manunuzi.

Duka au soko la sanaa lililojaa picha na michoro mbalimbali. Kuna picha zilizochorwa kwa mafuta na nyingine nyeusi na nyeupe zikionyesha mandhari ya Kiafrika, wanyama na watu. Pia, kuna rundo la picha ndogo na vitabu vya sanaa.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa na vibanda vilivyojengwa kwa bahati na kuuza matunda na mboga mbalimbali. Njia ya katikati inaonekana kuwa na udongo na kuna watu wachache nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida na shughuli nyingi zinaendelea sokoni.

Mwanamke akiuza karoti nyingine na matunda mengine kwenye soko. Anaonekana mwenye bidii na akiwakilisha wanabiashara wadogo katika masoko ya uma nchini kenya. Mazingira ya soko yanaonyesha shughuli nyingi na bidhaa safi.

Duka la viatu, labda sokoni likiwa na safu nyingi za viatu vya ngozi vilivyopangwa, kwa shanga, vikiwemo viatu vya wazi. Mtu anaonekana akichagua viatu, akionyesha utajiri wa bidhaa zinazopatikana.

Shughuli ya upakuaji na uuzaji wa vitunguu vingi vilivyopakiwa kwenye mifuko ya nyavu kutoka kwa lori, inaashiria biashara kubwa ya mazao ya kilimo na ungavi wa chakula kutoka sokoni. Hii inaonyesha uchangamfu wa uchumi na umuhimu wa wakulima katika kulisha jamii.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa aina mbalimbali za matunda na mboga. Kuna ndizi, vitunguu, nyanya, viazi na karoti zikiwa zimepangwa kwa wingi. Inatoa taswira halisi ya masoko yetu yenye uchangamfu yakiwakilisha utajiri wa kilimo chetu na biashara ya ndani.

Soko kubwa lenye paa za mabati likiwa limejaa bidhaa nyingi kama vitunguu inaonyesha pilka pilka za biashara na mazingira halisi ya soko. Inatoa taswira ya maisha ya kila siku katika masoko yetu.

soko la wazi lenye shughuli nyungi likiwa na vibanda vilivyojaa matunda na mbogamboga mpya kama viazi, karoti, nyanya, mahindi na ndizi. Kuna watu wakitembea sokoni wakifanya manunuzi kuonyesha uchangamfu wa biashara ambapo wakulima huuza mazao yao moja kwa moja kwa wateja.

Rundo kubwa la mabuyu ya aina mbalimbali yakiuzwa sokoni, yaliyowekwa chini ya vibanda vilivyotengenezwa kwa miti. Mabuyu haya hutumika kwa matumizi mbalimbali kama vile kuhifadhi maji, vyakula au hata kama vyombo vya muziki.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa mboga mboga na matunda mapya. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani, karoti na labda viazi au matunda mengi. Kwa nyuma kuna watu, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na pia kuna nguo zinazoning'inia. Inaonyesha wazi mazingira ya soko lenye bidhaa nyingi na wauzaji.

Duka la matunda lenye wingi wa bidhaa safi zilizopangwa kwa kuvutia. Ndizi zimetundikwa juu na kuna rundo la matunda mbalimbali kama vile machungwa, mti tikiti maji na maembe. Soko hili la wazi linaonyesha ubichi na uteuzi mpana wa matunda.

Soko la barabarani lenye shughuli nyingi likiwa na wauzaji waliopanga bidhaa zao kando ya njia. Kuna watu wengi wakitembea na kununua bidhaa mbali mbali ikiwemo mboga na matunda. Miundo mbinu ya mjengo inaashiria kua ni eneo la zamani labda kutoka mji wa Kwale.

Mayai mengi yakiwa yamepangwa kwenye trei za rangi mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye rafu na chini. Inaonekana kama duka la jumla ya mayai au sehemu ya kuhifadhi mayai. Trei hizo ni za plastiki na zinaonekana kushikilia mayai kadhaa kila mmoja zikionyesha kiasi kikubwa cha bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua mazao mbali mbali. Udongo umelowana na kuwa matope labda kutokana na mvua na watu wengi wanavaa mavazi ya kawaida ya soko. Licha ya matope, shughuli inaendelea na inaonyesha uhai wa biashara za kila siku.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na wa kukaushwa, wakiuzwa sokoni. Samaki hao wamepangwa kwa wingi ,baadhi wakiwa bado wazima na wengine vipande vipande. Kwa nyuma kuna muuzaji na chombo chenye mafuta au maji, ikionyesha biashara ya vyakula vya baharini.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wanauza matunda na mboga mbalimbali kama machungwa na nyanya. Watu wengi wanaonekana wakitembe na wakifanya manunuzu huku baadhi ya wachuuzi wakiwa wameketi chini. Mazingira inaonyesha soko la wazi lenye shughuli nyingi.

Mikono ya mtu ikipanga na kuonyesha vito vya asili vya kiafrika, vinavyotengenezwa kwa shanga .Kuna bangili shingo na pete zenye rangi za kuvutia zilizopangwa kwa uangalifu. Inaashiria sanaa za jadi na utamaduni wa kiafrika, labda kwenye soko la ufundi au duka la zawadi.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi, likiwa na matunda mengi yaliyopangwa vizuri, kama tufaha, machungwa na papai. Wanawake wawili wanaonekana wakihudumia wateja. Mmoja akiwa amevaa barakoa. Mabango yenye namba za simu na vibanda vilivyoandikwa B1, B2 na kadhalika yanaashiria soko lililopangwa.

Duka ndogo la matunda na mboga. Ndizi zilizokomaa na nanasi zimening'inia na kuna rundo kubwa la machungwa, maembe na matunda mengine yaliyopangwa kwenye stendi. Pia kuna bidhaa kama tangawizi na karanga za kijani kwenye vyombo. Inaonyesha sehemu yenye shughuli za biashara ya mazao mapya.

Soko lenye viungo na nafaka za aina mbalimbali zilizopangwa kwenye ndoo na magunia. Kuna wachuuzi na wateja sokoni huku mmoja wa mchuuzi akimtazama mpiga picha. Ukuta wa nyuma una picha za kupendeza.

Soko lenye shughuli nyingi lililoko nje likiwa na wanabiashara na wateja wengi. Bidhaa mbalimbali kama matunda, mbogamboga na bidhaa zingine zinapangwa kwa ajili ya kuuzwa zikionyesha uchangamfu wa biashara. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ishara za maduka na watu wakitembea ikionyesha mazingira asili ya soko la kiafrika.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za mbogamboga na matunda. Mwanamke anaonekana ameketi katikati ya bidhaa hizo labda akihudumia wateja au kupanga bidhaa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni shughuli nyingi kama ilivyo kawaida katika masoko ya humu nchini.

Soko la ndizi lenye shughuli nyingi, lililojaa ndizi nyingi zilizopangwa kwenye makreti ya mbao .Watu wengi wanaonekana wakifanya biashara, baadhi wamekaa na wengine wamesimama, wakihudumia wateja na kupanga ndizi. Hali inaashiria soko kubwa la jumla la ndizi.

Soko la mbogamboga na matunda, labda jioni au usiku kwa sababu ya taa zinazong'aa. Kuna rundo la nyanya, vitunguu, ndizi, mboga za majani na mazao mengine yaliyopangwa kwenye kreti na meza. Kwa nyuma, kuna mtu anayesimama na anaonekana kama shughuli ya biashara zinaendelea. Inaonyesha uhai wa soko la eneo hilo.

Mzingira ya soko lenye shughuli nyingi ambapo muuzaji anauza asali na bidhaa zingine. Kuna harakati za watu na bidhaa mbali mbali zinaoonyesha uchangamfu wa biashara ndogo ndogo ikionyesha maisha ya kila siku na harakati za kiuchumi.

Mazao mapya na yenye rangi mbalimbali yakiuzwa sokoni, tunaona viazi, vitunguu na nyanya zikiwa zimepangwa vizuri tayari kwa wateja. Inawakilisha mchangamfu wa soko yetu na bidhaa hizo za kilimo.

Soko la viatu na miwani. Juu kuna viatu vingi vya kike vilivyotandikwa kwenye kishikilio na upande wa kushoto kuna miwani mingi ya juu iliyopangwa kwenye gridi. Chini meza imejaa rundo la viatu vya wazi vya aina mbalimbali. Inaonekana kama soko lenye bidhaa nyingi za kuuza kwa bei nafuu.

Masunduku na ndoo zilizojaa viazi, viazi vikuu na viazi vitamu sokoni. Bidhaa hizo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Zinaonyesha mazao mbalimbali. Chini kushoto kuna mfuko mweupe wa plastiki, unaonekana kuwa na mboga za majani.

Shughuli za soko zinaendelea katika barabara yenye vibanda vingi vinavyouza matunda na mboga. Watu wanatembea katikati ya vibanda hivyo na nyuma kuna mjengo mrefu, baadhi yakiwa ni majengo ya ghorofa.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi, ambapo wachuuzi wanapanga bidhaa zao kwenye masanduku makubwa ya mbao. Yakiwemo parachichi na ndimu, wateja wanatembea kati ya vibanda, inaashiria biashara haina watu wengi sokoni.

Wingi wa mboga na matunda mabichi sokoni yakiwa yamewekwa vizuri na yenye rangi mbalimbali. Kuna nyanya, pilipili hoho, vitunguu na mboga nyingine nyingi. Zinaonyesha uchanga mfu wa soko, umuhimu wa bidhaa za kilimo na biashara katika jamii yetu.

Soko la wazi au eneo la uuzaji wa viatu ambapo viatu vingi vimepangwa kwa kulingania kwa mauzo. Inaonekana kama sehemu ya biashara ndogo ndogo au soko la mitumba kwa kuzingatia jinsi viatu vilivyopangwa na jengo la muda mfupi.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili. Ina paa la vigae na mabati meupe ya mvua. Mbele kuna eneo la kupaki magari lililowekwa vigae na kuegezwa huku gari moja likiwa limefunikwa na gari lingine linaonekana sehemu. Kwa nyuma, jengo lingine linaonekana likiendelea.

Nyumba za kisasa zilizojengwa zinaonekana nyuma ya ardhi iliyokauka. Nyumba zilizo mbele zina paa za rangi ya udongo na kuta za mbao, zikionyeshana mtindo wa ujenzi wa kisasa.

Majengo matatu yanatambulika katika eneo la miji. Jengo moja refu la manjano yenye madirisha meusi. Jengo jingine lenye balconies na jengo dogo la buluu na njano, yamezungukwa na ukuta ya matofali na nyasi kavu mbele.

Majengo mawili yenye usanifu wa kipekee yaliyojengwa kwa mbao na paa za makuti. Jengo kubwa lina ngazi ya duara huku nje kukiwa na vifaa vya ujenzi. Anga ni safi ikionyesha hali ya hewa nzuri na labda majengo haya bado yanaendelea kujengwa.

Mjengo mkubwa wa kifahari wenye kuta za mawe na paa la vigae. Mbele kuna uwanja wa kupaki magari uliowekwa alama. Kikapu cha mpira wa kikapu na bustani iliyopambwa vizuri vyenye miti ya minazi. Inaonekana kuwa makazi ya kibinafsi au jengo la kifahari.

Jumba kubwa la kifahari lenye rangi ya cream likiwa na madirisha makubwa liko kwenye bustani kubwa iliyopunguzwa vizuri. Kuna miti na mimea ya kijani kibichi pande zoteza jumba na anga la mawingu meupe. Inaonekana kuwa nyumba ya kisasa na maridadi.

Bango la Office Suites To Let kwenye ukuta wa matofali linatangaza nafasi za ofisi za kukodesha kuanzia futi za mraba 400 hadi 5000. Ina namba ya simu ya mawasiliano na pia onyo kuwa eneo hilo linafuatiliwa na CCTV .

Sehemu ya bakery , duka la mikate. Ndani kuna duka kubwa lenye keki nyingi na bidhaa nyingine zilizookwa zikionyeshwa kwenye friji. Kuna wafanyakazi wakiwa wamevalia sare wakihudumia wateja na kuhakikisha bidhaa zinakuwa safi na zimetayarishwa vizuri.

Eneo la kuuza mananasi kwenye duka kubwa la Carrefour ambapo mananasi mengi yamepangwa vizuri kwenye friji ya kioo. Hii inaonyesha duka la kisasa la vyakula lenye bidhaa mpya na huduma kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa Cleanshelf freshmarket lililopigwa kutoka juu. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali na wateja wachache wanaonekana wakitembea. Njia ya tatu inaonyesha orodha ya bidhaa kama maji, soda, juisi, mikate, mitafuno na biskuti. Hii inaonyesha picha ya duka lenye bidhaa nyingi na lililopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa au supermarket kuna safu za bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi, zikiwemo chupa nyingi ya mafuta ya kupika na mifugo ya mchele. Ishara nyingi za promo zinatundikwa juu zikionyesha kuwa kuna offer maalum au punguzola pei.

Ndani ya duka kubwa au Supermarket ikionyesha rafu ndefu zilizojaa vinywaji vya aina mbali mbali hasa juice za matunda mbali kidogo upande wa kulia kuna rafu nyingi zenye bidhaa za nyumbani kama ndoo na vyombo vingine. Njia ya duka inaonekana wazi na iko safi, ikionyesha mpangilio mzuri wa bidhaa.

Mwonekano wa rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa aina mbali mbali za matunda na mboga vitambulisho vya bei vinavyo onyesha majina ya bidhaa. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri na zinaonekana safi.

Rafu zikiwa zimejaa vikombe vingi vyeupe venye miale mieusi na mekundu. Vikombe hivi vimepangwa vizuri juu chini na kila ngazi inaonyesha bei ya shilingi mia tatu hamsini na nne. Hii inaonyesha kuwa viko dukani labda katika duka kubwa au duka lenye bidhaa za nyumbani vikisubiri kuuzwa.

Rafu ndefu za friji katika duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa za maziwa kama vile mtindi, maziwa na siagi. Baadhi ya rafu zinaonekana kuwa tupu kidogo huku zingine zikiwa zimejaa kabisa.

Ndani ya duka kubwa inaonyesha sehemu mbalimbali ya bidhaa kama mikate, peremende za kiarabu na donati . Kuna onyesho la peremende zenye rangi nyingi mbele na mtu mmoja anaonekana akihudumia nyuma ya kaunta. Duka linaonekana safi na limepambwa kwa ustedi likiwa na mwangaza mzuri kutoka nje.

Ndani ya duka kubwa au soko na rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile plastiki za chakula na makopo. Kwenye picha, kuna mabango makubwa ya manjano yenye maandishi Food Blue Season Offer na emoji ya uso inayotabasamu yakishirikia kuwa kuna offa maalum. Njia kati ya rafu inaonekana wazi na taa zina ng'aa juu ya dirisha zinatoa mwangaza mzuri.

Safu ndefu za baiskeli za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa. Kuna baiskeli za ukubwa na rangi tofauti na pia kuna magari ya kuchezea na vitu vingine vilionekana nyuma.

Duka kubwa la kisasa la vyakula, likionyesha sehemu mbalimbali za matunda, mboga na bidhaa zingine. Wateja na wafanyikazi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Inaonekana kuwa duka lenye shughuli nyingi na bidhaa nyingi.

Duka kubwa la rejareja lililo na rafa zilizojazwa bidhaa za usafi wa mdomo kama mswaki na dawa za meno za Colgate . Pia kuna bidhaa za afya na usafi binafsi. Inawakilisha upatikanaji wa bidhaa muhimu za nyumbani na afya. Inasisitiza umuhimu wa usafi kwa afya ya jamii.

Duka kubwa la bidhaa au supermarket , usiku au asubuhi, njia ndefu imejaa rafu za bidhaa mbalimbali kama vile mchuzi, mafuta ya kupika na bidhaa zingine za chakula. Wateja wachache wanaonekana wakifanya manunuzi, mmoja akisukuma troli lililojaa bidhaa akionyesha shughuli za kawaida za ununuzi wa bidhaa za nyumbani.

Nje ya duka la Naivas, ikionyesha nembo yao ya kijani na manjano. Kuna nguzo nyeupe na mistari ya njano, zilizosimama kando ya barabara, zikionyesha eneo la kuegeza magari au kuzuiya ufikiaji. Hali inaonekana kuwa ya tulivu, labda nje ya saa za kazi.

Sehemu ya kinywaji katika duka kubwa ikiwa na rafa nyingi zilizojaa vinywaji mbalimbali kama maji ya chupa, juisi na soda za aina tofauti. Baadhi zimepangwa vizuri na kuna mwangaza wa kutosha ndani.